Kuna migomba ya ndizi imepangwa kwa foleni. Imeeka matunda ya ndizi iliyo karibu kuvunwa. Migomba hiyo ina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni shambani, kuna migomba ya ndizi ambayo ni mirefu, ina matawi ya kijani kibichi, migomba hiyo imeweka tunda la ndizi, ambalo linaonekana lenye afya, kuna mtu aliyesimama na kuangalia tunda hizo za ndizi.

Mwanaume ameinama, anamkama ngombe ambaye amesimama , maziwa yanamwagika ndani ya ndoo ya rangi ya samawati ,miti ina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Mama anaonekana ameinama, amevalia kofia, amemfunga ng'ombe, anamkama ng'ombe huyo maziwa yakimwagika kwenye jagi .

Ng'ombe mweusi aliye na mandoandoa meupe, amefungiwa kwa kutumia minyororo. Mwanamume mmoja amevalia buti, ameshika sindano na amevalia glavu kwenye mkono wake.

Ndizi mingi zinaonekana juu ya miti ya migomba iliyopo shambani. Ni za rangi ya kijani kibichi, na zenye afya nzuri ya kuvutia.

Huyu ni mama amesimama. Nyuma yake kuna shamba la ndizi ambapo migomba hiyo ni mirefu. Mbele yake kuna tunda la ndizi, ambalo ni la rangi ya kijani kibichi.

Kuna ndizi ambazo zimeiva, ni mingi na ni za rangi ya manjano na madoa meusi. Mama anaonekana akiwa ameshika ndizi mkononi mwake.

Mama ameshikilia ndizi kwenye mkono wake. Kuna ndizi mingi ambazo zimepangwa na ni za rangi ya manjano. Nyuma ya mama kuna jengo na mti wa matawi ya kijani.

Kuna magari na watu kwenye barabara. Mtu anaonekana akiwa amebeba tank mingi za maziwa kwa piki piki, na gunia nyeupe iliyo na maandishi meusi.

Kuna vidole vya mikono vimeshikilia tunda la ndizi ambalo limeiva. Tunda hilo limesimamishwa, kando kuna jengo la nyumba. Kuna kiatu kimoja.

Kuna shamba. Ndani ya shamba hilo wamepanda migomba ya ndizi, ambayo ingine ishaweka tunda la ndizi. Kuna mwanaume mmoja aliyesimama. Anatumia kijiti kuushikilia mgomba wa ndizi, ili usipate kuanguka.

Hapa ni shambani, kuna migomba mingi ya ndizi. Migomba hiyo ni mrefu, imeweka tunda la ndizi. Matawi ya mgomba hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi. Mama anaonekana akiwa amelishika tunda la ndizi.

Kuna mkono wa mtu . Vidole vyake vimetumika kushika tunda la ndizi. Tunda hilo limeiva sehemu nyingine na sehemu nyingine halijaiva. Tunda hilo limesimamishwa.

Kuna ng'ombe ambaye amefungwa miguu yake kwa kutumia kamba. Kuna mwanamke aliyeinama, anamkama ng'ombe huyo huku maziwa yakimwagika ndani ya ndoo.

Gari dogo la rangi nyekundu, linaonekana limebeba mapipa ya rangi nyeupe. Mwanamume mmoja, anaonekana akimwaga maziwa ndani ya pipa moja.

Kuna migomba mingi ya ndizi. Migomba hiyo ina matawi ya kijani kibichi. Mmoja wameweka ndizi. Wanawake wawili wanaonekana huku mmoja akiukata ndizi kutoka kwenye mgomba. Mwingine amebeba mtoto mgongoni.

Kuna gari, gari hilo linaonekana linatembea, juu ya gari hilo wamefunga ndizi, ndizi hizo ni mingi, ndizi hizo ni za rangi ya manjano. Zinaonekana zenye afya.

Mwanaume amesimama. Anaonekana mwenye furaha. Amevalia nguo ya rangi nyeusi. Anaonekana akimwaga maziwa kutoka kwenye tangi. Kuna tangi mingi zimesimamishwa hapo kando yake.

Hii ni shamba. Imepandwa mahindi. Mmea wa mahindi unaonekana kukauka na mahindi yenyewe pia yanaonekana kukomaa na yako tayari kuvunwa na kutolewa shambani.

Hapa ni shambani. Kuna migomba ya ndizi ambayo imepandwa kwa mashimo na kwa foleni. Migomba hiyo ni mirefu, ina matawi ya kijani kibichi, bado haijaweka tunda la ndizi.

Hapa ni sokoni ,watu wameketi juu ya gunia huku wengine wamesimama. Kuna tunda la ndizi ambazo ni nyingi sana, zinauzwa.

Watu wawili wanaonekana wamesimama kwenye lori, huku mwingine ako ndani ya jengo. Anaonekana akiwa anachuja maziwa. Ndani ya lori kuna tangi mingi za maziwa. Mtu huyu anaonekana akiwa anawapa hao wengine maziwa hayo.

Kuna mkono wa mtu ambao umeshika mmea wa mhindi. Mmea huo unaonekana umetoboka toboka. Unaonekana unaugua ugonjwa fulani.

Mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijani kibichi na buti nyeusi, anaonekana akikama ng'ombe huku maziwa yakienda kwenye ndoo nyeupe.

Kuna miche ya mimea ya kijani kibichi yenye matawi ya afya na ya kupendeza iliyopandwa kwenye karatasi nyeusi za plastiki yenye udongo na kupandwa katika eneo maalum kwa foleni .

Kuna matawi mingi ya rangi ya kijani kibichi, ya mgomba wa ndizi. Anga inaonekana ikiwa na mawingu ya samawati na meupe.

Hapa ni shambani, kuna migomba ya ndizi, migomba hiyo imepangwa kwa foleni, bado haijaeka tunda la ndizi, ni mifupi.

Wanaume wawili wamevalia makoti meupe na barakoa nyeupe, wanaonekana wakimuaga maziwa kutoka kwa tanki na kuyachunga kwa kutumia kichungi.

Huu ni mmea wa mahindi, una uchafu mwingi, unahitaji kupaliliwa. Nyuma ya mimea hii ya mahindi, kuna miti mirefu iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Hili ni shamba la migomba. Watoto wanaonekana wamesimama. Kuna pikipiki iliyosimamishwa. Mzee anaonekana akipalilia mgomba wa ndizi. Migomba hiyo bado haijaweka tunda la ndizi.

Hili ni duka la maziwa. Kuna tanki nyingi za maziwa zilizowekwa nje ya jumba hili, ambalo limechorwa mchoro wa mnyama, ng'ombe.

Kuna ng'ombe wakubwa na wadogo wa rangi nyeupe. Mama mmoja anaonekana ameshikilia bomba mkono wake, anamwagilia ng'ombe aliyesimama maji.

Kuna mzee ambaye ako ndani ya shamba lake. Shamba hilo ni la mahindi. Anaonekana akiwa ameshika mahindi kwenye mkono wake, huku anatabasamu. Mahindi hayo yanaonekana yamekomaa.

Kuna ng'ombe ya rangi nyeusi na madoa doa meupe. Imefungwa kwa kamba. Kuna mtu aliyeketi kando yake, anaonekana akikama hiyo ng'ombe. Maziwa yanamwagika ndani ya ndoo.

Mwanume aliyevalia kofia nyeupe, miwani na shati la samawati, ameshikilia tunda la ndizi na kulivalisha karatasi. Shambani kuna migomba mingi ya ndizi.

Ng'ombe wengi wako kwenye foleni. Wana rangi tofauti na madoadoa meupe. Wanaonekana wakila chakula. Kuna watu wanaoonekana wakitembea na kuangalia ng'ombe hao.

Hapa ni shambani. Kuna migomba mingi ya ndizi ambayo imepandwa kwa foleni. Migomba hiyo ni mirefu sana. Ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Miongoni kuna migomba iliyowekwa tunda la ndizi ambapo tunda hizo ni mirefu.

Mtu aliyevalia ovaroli ya manjano na kofia ya manjano, huku amevalia barakoa, anaonekana akiwa amebeba tangi lililo na dawa. Ananyunyuzia dawa hiyo kwenye ng'ombe.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na madoa meupe amefungwa. Mwanaume aliyevalia kofia na koti ya rangi ya manjano anaonekana akinyunyuzia ng'ombe huyo dawa.

Kuna migomba mingi ya ndizi, karatasi za rangi ya samawati ambazo zimetumika kufunika ndizi. Matawi ya migomba hiyo ni mingi na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni shambani, kuna migomba mingi ya ndizi zimeweka matunda. Matunda mengine yameiva, matunda mengine yangali mbichi, matunda haya yanaonekana yenye afya.

Kuna ndizi za rangi ya kijani kibichi ambazo zijagongolewa, na kuna mkono ulioshika ndizi ambayo imegongolewa kwa kutumia vidole.

Mwanaume ameketi ameshikilia ndizi iliyogombolewa kwa kidole na gomba lenyewe kwa mkono. Kuna ndizi ambazo hazijagombolewa zimewekelewa juu ya meza.

Hapa ni shambani. Kuna migomba mingi ya ndizi ambayo ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Mgomba mmoja umeweka tunda la ndizi ambalo ni refu sana na linaonekana kukomaa.

Hili ni tunda la ndizi. Tunda hilo lingali kwenye mgomba. Mgomba huo una matawi ya kijani kibichi. Tunda hilo linakaribia kukomaa.

Kuna migomba ya ndizi kwenye shamba ambayo bado haijafika kutoa tunda. Migomba hiyo ni mingi sana. Ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Na imepangwa kwa foleni.